Soko hili la ndizi ambayo kuna ndizi mingi sana ambayo zimewekwa hapo chini na hii ndizi ni kama haijaiva yote, na kuna watu mbalimbali ya wanauza hizi ndizi.

Mwanaume huyu ambaye ameketi na akona ng'ombe wawili mmoja ako pande ingine na mmoja ako pande yake anakamua akitumia ndoo na ndoo rangi yake ni nyeupe.

Kuna watoto hawa wanne ambao wanajaribu kuimea ndizi, wamejaribu kuiweka hiyo ndizi kwa ardhi huku mkubwa wao ameshikilia na hao wengine wadogo wanaangalia.

Kuna huyu mtu ambaye ameleta kitu ambaye inakamua ng'ombe na anawekea kwa matiti ya ng'ombe ili maziwa zitoke vizuri na urahisi.

Kuna wadada hao wawili ambao wamevaa nguo nyeupe , wamejifunika kichwa na kitu nyeupe, wamejifunika mdomo na pua na kitu nyeupe. Kuna watu nyuma yao, kuna mzungu anapiga picha na wao ni kama washekilia vitunna wanapima.

Huu ni chumba ambaye ni chumba kubwa sana ambaye imejengwa juu ya ngo'mbe kukaa ili jua isiwapate. Kuna watu kadhaa ambao wako hapo ndani na inaonekana hawa ngo'mbe wanakula nyasi.

Huu ni ndizi ambaye ni ndizi kubwa sana lakini haijaiva na bado iko kwa shamba inaonekana nikama kuna nyasi pia. Nyasi fupi sana na hii ndizi bado haijakatwa kutoka kwa mti wake.

Kuna ng'ombe wanne hapa. Rangi ya hawa ng'ombe ni nyeusi na nyeupe na wamesimama kwa jua na kuna wengine wako kwa kivulini kwa mahali imejengwa vizuri.

Huu ni shamba ambaye hii shamba imekauka sana na inaonekana hakukuwa na maji ama mvua na inaweza kuwa ilikuwa na vidudu ambao wameifanyisha hivi.

Kijana huyu ni kama amesimama chuma ya mti alafu anauza ndizi , ndizi ambayo ni wingi sana na ni kama haijaiva na kuna miti ya ndizi huku nyuma zikimea pia .

Huu ni soko wa ndizi inaonekana kama malori mbili la gari zimefika, na ndizi zinatolewa kwa wingi huku ndizi zinapandishwa kwa ndizi zingine.

Huu ni shamba kubwa sana na hii shamba kuna ndizi mingi sana. Kuna mimea zingine ambazo zimetoa ndizi tayari na kuna zingine bado hazijatoa ndizi.

Mwanabiashara huyu ambaye anajaribu kuuza ndizi zake kuna ndizi zingine ni ndizi za kawaida na kuna zingine za ndogo ndogo na zote zinaonekana zote zimeiva mara moja.

Ndizi hii ambayo ni ndizi nne zimeshikana na hii ndizi rangi yake ni manjano na imeiva vizuri sana, haina madoido mengi sana.

Ng'ombe hii ambaye ngozi yake ni nyeusi amesimama hapo na kuna majeraha ama ikona ugonjwa. Amefura kila mahali vidonda mingi sana.

Kuna sufuria hii ambayo ikona maji na kuna vitu nyeuupe nyeupe nikama ni chakula na inachemshwa na kuna kitu kama maji ambaye imejaa kwa hii sufuria .

Huu ni uwanja ambaye inaonekana imewekwa kitu na imewekwa nyasi juu. Na kuna watu kadhaa ambao wanaangalia hili kitu. Na kuna mtu juu yao anatengeneza hii nyasi.

Huu ni bustani kubwa sana ambayo kuna miti mingi sana huko nyuma lakini hizi za mbele za tatu ama nne ni ndizi na hizi ndizi ni kama bado haijaiva.

Huu ni ndizi ambaye ni ndizi ambaye haijaiva vizuri sana, na kuna miti zake ambazo zimekaribia hizi mdizi na ni kama bado haijakatwa na haijatumika hii ndizi.

Ng'ombe hawa wawili, moja yao amefungwa miguu huku matiti zake zimewekwa kitu ambayo inafanya ng'ombe ikamue na iende kwa hiyo mishipa na itokee kwa mahali ingine inawekwa kwa hayo maziwa.

Huu ni shamba ambaye inamea ndizi kwa wingi na hii mchanga ya shamba hili ni mchanga nyekundu sana na inaonekana bado haijatoa ndizi hili shamba.

Huku kuna ndizi ambaye ni ndizi mimea tatu na bado hazijaiva zote lakini na kuna ndizi kama tatu ama nne zimewekewa juu ya ndizi zingine hazijaiva.

Huu ni teknolojia ya ku, kukamua ng'ombe. Kuna kitu ambaye inawekwa kwa ng'ombe matiti yake. Na hiyo kitu iko na nguvu ya kuvuta maziwa na kuweka kwa hiyo kitu. Na ng'ombe iko, anakula nyasi.

Hapa ni kama inauzwa ndizi, ndizi ambayo nikama haijaiva vizuri sana ,kuna mama huyu ameinama hapo na kijana hapo amebeba ndizi na nikama hii ndizi ikona uzito.

Huu ni kama soko ya ndizi .Ndizi hizi nikama hazijaiva lakini zimepangwa juu ya zingine na inaonekna ndizi zimemea kwa kwingi hapa na.

Huku kumejaa ndizi mingi sana ambayo hii ndizi imepangwa vizuri lakini hii ndizi ni kama bado haijaiva. Kuna zingine zimewekwa hapo chini ni kama zinauzwa zikiwa hazijaiva.

Huu ni, huu ni soko wa ndizi ambayo kuna mama ambaye anainama akichukua ndizi zake, na kuna mengine anapita huko, kuna watu kadhaa ambao wamekaa nyuma ya ndizi mahali inauzwa. Kuna mtu anakatakata ndizi.

Hii bustani ni kama kuna ndizi mingi inamea na kuna nyasi ambaye ni nyasi fupi sana na mawe, kuna mabati ni kama ni nyumba.

Huyu mama wa daktari ambaye amejifunika kichwa kwa kitu nyeupe, na amevaa nguo nyeupe anatumia mikono zake zote mbili, kushikilia moja na hio ingine ni ya kuweka dawa ya hiyo ingine.

Kuna mtu hapa ameketi na ameweka miguu zake kushikilia beseni na anajaribu kukamua hii ng'ombe imesimama karibu yake na inaonekana ameshika matiti vizuri ili maziwa zitoke vizuri

Huu ni shamba ambaye inamea ndizi kwa wingi. Inaonekana ndizi hazijaiva bado lakini kuna ndizi mingi ambaye hazijakatwa bado.

Huu ni soko ya ndizi, huyu mama ambaye amevaa jezi ya nyekundu amesimama anauza ndizi ya ndizi ndogo ndogo huku mama mwingine anauza ndizi ya kubwa kubwa.

Huu ni chumba, ambayo ni chumba kubwa sana, huku juu zimetumika mabati na chuma, na huku chini zimetumika tu chuma na kuna ng'ombe wengi sana upande wa kulia na upande wa kushoto, wanajaribu kukula nyasi.

Kuna ng'ombe wanne hapa. Mbili ni nyeupe moja ni nyeusi na kuna ingine ambaye imepanua mdomo na wako kwa takataka wanajaribu kukula ama kutafuta riziki.

Huyu mtu anaangalia ndizi ndizi ni kama rangi yake bado ni kama haijaiva kuna bustani ambaye iko na nyasi fupi sana huko nyuma yake na kuna nyumba nyuma ya huyo mtu.

huu ni shamba ambaye ni shamba ya mahindi. Hii mahindi ni kama ilikua inamea vizuri sana lakini kuna wadudu ambazo wamevamia na kufanya mahindi ikue na madoido nyeupe nyeupe.

Huu ni ndizi ambaye inamea kwa bustani na hii ndizi ni mingi sana na ni kama haijaiva na bado iko kwa bustani na bado haijatolewa ili watu wakule.

Huu ni shamba ambaye hii shamba iko na chafu ama ime, kuna zingine hata zimekauka, lakini ndizi imemea na imekuwa kubwa sana, lakini kuna zingine hazijaiva vizuri na kuna zingine zi, zimeiva.

Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo nyeupe anaeleza akitumia ishara ya mikono wawili kuna mzee amesimama mbele yake ako na miwani kwa kichwa na dada mwingine ako na fimbo na mwingine ameshikililia simu.

Hapa ni mahali ambayo ng'ombe zinakaa na kuna nyasi tofauti, kuna ingine ime, ni majani na kuna ingine ni kama imekauka. Kuna ng'ombe mmoja ambaye imesimama na rangi yake ni nyeusi na wengine wamelala tu.

Mama huyu ambaye ameketi hapo ni muuzaji wa ndizi. Ndizi inaonekana kama imeiva vizuri sana. Kuna mtu ambaye amesimama huku nyuma yake, watu wawili na kuna mwingine amesimama mbele yake.

Kuna hao watu wa nje ambao ni wanne ambao wote wote wamevalia kitu kwa kichwa na kuna wawili ndani ambao wanajaribu kumwaga maziwa na hao wengine wanajaribu kuangalia venye inafanyika.

Mama huyu anauza ndizi. Ndizi ni mingi sana na ni kama haijaiva na kuna bustani ambaye iko nyuma ya huyu mama pia ni ndizi zingine ambazo zinamea.

Ng'ombe hii ambayo iko na rangi nyeusi na nyeupe kuna kitu ambayo imewekelelewa kwa matiti za hii ng'ombe ili ikamue na irahisishie kazi ya watu na ng'ombe hapa ni kama inakula kitu.

Huyu mama mhindi ambaye amejifunga leso na ako na shati, ako na pia saa kwa mkono, anajaribu kukaribia ng'ombe huku akishikilia kitu iko na rangi ya majani.

Huu ni chumba ambacho zimejengwa kwa kutumia chuma na hii chuma wanajaribu ng'ombe kuleta kwa kichwa ndani ili wakule nyasi na kuna mtu anahudumia hawa ng'ombe anajaribu kuwapatia nyasi zao.

Huyu ni shamba kubwa. Shamba hili linamea ndizi kwa wingi, na ndizi ni kama zimepangwa kwa taratibu na kuna mchanga nyekundu.

Huu ni mkono ambaye ni mkono nyeusi imeshikilia ndizi. Huku ndizi ambaye imetoa maganda upande moja na hio upande ingine iko na maganda yake.

Huu ni mwanaume ambae ako na shamba na hii shamba inamea ndizi na kuna mimea zingine huko nyuma ndogo ndogo. Anajaribu kuziweka ndizi kwa karatasi ili wadudu ambayo wanavamia isiwapate.

Bustani huu unaonyesha ndizi ambaye ni ndizi mingi sana. Kuna zingine zieiva na kuna zingingine hazijaiva lakini inaonyesha ndizi mbichi sana na inaweza kulika saa hizi.

Kijana huyu ambaye amevaa shati ya rangi la samawati ambaye amesimama hapo akimhudumia hawa ng'ombe wanne, anawapatia nyasi zao na kuwajua hali zao.

Kuna ndizi apa, na hii ndizi ni mmoja imeiva, kuna zingine zimeiva na zingine hazijaiva. Zenye zimeiva ni ya juu na ya chini, hapa katikati inaonyesha hii ndizi nikaa haijaiva na kuna mtu ameshikilia apo juu.

Mmea hii ya ndizi ambayo ni kama ndizi zimewekwa makaratasi ni kama ambayo wanazuia wadudu ama vitu zingine ili ndizi ipate.

Huu ni ndizi. Imetolewa maganda yote na imekatwa mahali inaanza na mahali inaishia na kuna mtu ameshikilia hiyo ndizi na nyuma ya hii ndizi na hii mkono, kuna maganda ambayo imetolewa na ndizi zingine.

Kuna kijana huyu barobaro ambaye ako na kofia ameangalia nyuma ambaye anafanya kazi ya kutoa maziwa kwa ng'ombe yaani ni kama wanaita kukama ng'ombe. Ameketi hapo na ameekelea kitu ili apate maziwa vizuri.

Mzee huyu ambaye ameshikililia maganda ambayo ametoa ndizi za hii ndizi ni kama ndizi ambaye haijaiva. Kuna bakuli pia ambaye iko mbele yake na ni rangi ya samawati.

Bustani ambayo inamea mahindi, inaonyesha kuna miti mrefu mrefu huko nyuma na haizionyeshi vizuri na kuna mahindi imekua na haijamea vizuri sana.

Nyasi huu ni kama zimepangwa vizuri sana. Na kuna nyasi ambaye ni kama iko kijani kimbichi kiasi. Na kuna ingine pia hapo ambaye ni kama imekauka.

Kuna ng'ombe ambaye ni ng'ombe tatu, mbili za mwisho ni nyeusi lakini iko na nyeupe madoido kadhaa na kuna mtu anakamua akitumia stima na kuna mwingine anachukua maziwa.

Pikipiki hii imesimama hapo nikama imeleta maziwa ama inachukua maziwa ili apeleke kwingine, na kuna miti na bustani hapo nje na ni ya kijani kibichi.

Na hapo anamwaga maji. Ni kama anamsaidia huyo mama na huyo mama ni kama anapokea hiyo maji. Na kuna bensini hapo iko na maji pia wakisimama mbele ya nyumba.

Mkulima huyu ni kama amepanda ndizi kwa wingi sana. Ni kama anahitaji ndizi mingi sana ili apeleke kwa soko na aziuze zote na apate nauli au pesa.

Bustani huu ni kama wameamua kuipanda ndizi kwa wingi. Ndizi ni kama imekuwa hapo sana na ni kama inataka kumea. Na ni kama hii bustani iko na maji nzuri juu inaonyesha kama iko na maji ya kutosha.